Wauguzi wawili kwenye mavazi yao rasmi ya kazi wanaonekana wakimshughulikia mtoto mdogo katika kitengo cha watoto walio hali mahututi kwenye hospitali, mtoto huyo anaonekana amezaliwa muda sio mrefu uliopita na wanaonekana wamevaa glavu na barakoa zao.

Huyu ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa kwenye ofisi yake, daktari huyu amevaa koti jeupe, barakoa na glavu na anatumia vifaa vya meno kuchunguza au kutibu mdomo wa mgonjwa, ambaye amelala kwenye kiti cha meno.

Watu wawili wanaonekana hapa, mmoja anaonekana mtaalam na mwingine anaonekana kuwa ni mgonjwa anayepata matibabu ya viungo. Wanaonekana wakiwa katika chumba cha mazoezi na kuna kiti cha magurudumu karibu. Mazoezi haya huenda yanalenga kumsaidia mgonjwa kurejesha uwezo wake wa kutembea au kuimarisha viungo.

Mtu huyu ameshika chupa nyeupe iliyo na rangi ya chungwa. Mikononi mwake anaonekana akiwa akimwaga vidonge vya tembe kwenda kwa mkono wake ili aweze kuzimeza. Anaonekana kwamba amekuwa mgonjwa na dawa hizi zinaweza kumsaidia.

Wanawake wawili wanaonekana wakibeba mitungi ili kuchota maji. Wanaonekana wakichota maji kutoka eneo kame la kisima, kutokana na ukame au uhaba wa maji. Inaonyosha changamoto ambayo inapatikana kwa hili eneo kwa kupata maji ya matunizi.

Kwenye mtumbwi huu mdogo kunaonekana mtu mmoja ambaye amepakia mizigo mingi juu ya maji. Anaonekana akisafirisha mizigo hii kutoka upande mmoja hadi mwingine. na ni baada ya mafuriko kuwapata. Ambako walikua wanaishi.

Bango hili linaonyesha watu ambao wameshika vichwa vyao kuashiria kuwa wanaumwa na kichwa. Ila linaonysha kuwa tatizo hili la kuumwa na kichwa lina suluhu kwa kutangaza dawa hili ambalo linaitwa SIHA. Dawa hili linauwezo wa kutibu mataizo ya kuumwa na kichwa na matatizo ya kisunzi cha mara kwa mara. Wameweka nambari ya simu ya daktari Ismail ambaye anaweza kipigiwa simu.

Watu wamepanga foleni mmoja ameketi na kwa yule ambaye ameketi kuna mhudumu wa afya ambaye anamdunga sindano , inaonekana kana kwamba hawa watu wamefika huku ili kupata huduma za afya na wengi wao ni wana wa kike.

Ajali mbaya ya barabartani iliyo husisha basi na lori la mafuta na kusababisha moto mkubwa na moshi mzito. Watu wamekusanyika karibu na eneo la ajali hii huku lori la mafuta likiwa limeanguka upande na moto ukiendelea kuwaka.

Hii ni chanjo ya homa ya manjano, yaani yellow feaver. Ikiwa kwenye chupa, pamoja na sirinji na vidonge vingine vya dawa. Pia kuna chupa nyingine za dawa na glavu za buluu zilizowekelewa juu ya meza. Chanjo hiyo imeandikwa one doze yellow feaver vaccine live .